Daktari wa meno amevalia barakoa na glovu anajaribu kukagua meno ya mgonjwa. Kando yake kuna kabati na vifaa vyake vya kazi na kiti.